Kituo hiki ni cha umeme na kina mitambo na nyaya nyingi, pamoja na mabango. Eneo limezungushiwa uzio wa usalama, na njia imepambwa na mipaka ya rangi nyeusi na njano. Huu ni mfano wa kituo cha kisasa cha kusambaza umeme.

Kituo kikubwa cha umeme kilichozungushiwa uzio wa waya. Kina minara mingi na nyaya za umeme. Minara na transformer ziko kwenye eneo la kokoto chini ya anga la samawati iliyo na mawingu mepesi.

Mabomba mengi ya plastiki yamelazwa chini karibu na njia yenye matope na maji machafu. Watu kadhaa wapo eneo hilo, wengine wakifanya biashara chini ya miavuli ya rangi tofauti huku wengine wakitembea kwa mbali.

Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi ya kuondoa mabaki ya miti na taka mbele ya nyumba zilizojengwa kwa mabati. Eneo hilo linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko au uharibifu mkubwa . Watu hao wanaonekana kushirikiana kwa juhudu ili kusafisha eneo hilo.

Njia pana ya vumbi inkatiza msituni. Pande zote imezungukwa na miti mikubwa yenye majani mengi na vichaka vya kijani. Mwisho wa njia kuna watu wachache wakitembea na upande wa kushoto kuna bango la mbao linaloonyesha taarifa.

Kima ameketi juu ya uzio wa mbao iliyochorwa rangi tofauti, akiwa ana macho yaliyoamka na mikono yake imeshikilia mbao. Nyuma yake kuna uwanja wa michezo na kinaonekana kiteleza mwekundu.

Wafanyi kazi kadhaa wako shimoni kubwa wakifanyia matengenezo bomba la maji ya kijani huku wakiwa na zana na vifaa vya kazi. Juu ya shimo kuna kundi la watu waliovaa sare za usalma na wengine wakiwa wamevaa kiraia.

Ndege huyu ana manyoya meupe, domo refu na jembamba la rangi ya njano na kichwa chenye doa jekundu karibu na macho. Mandhari ya nyuma ni ya kijani kibichi na samawati iliyokauka. Huenda ni ziwa au mto.

Barabara hii ya mji ina magari, bodaboda na matatu zikiwa zimesimama kwenye taa za kuongoza magari. Pembeni kuna majengo na bustani yenye miti. Pia, magari mengine yameegeshwa au yanasubiri kuvuka.

Barabara hii kuu ya mjini ina msongamano mkubwa wa magari, matatu zenye michoro, pikipiki na watu wengi pembeni. Majengo marefu ya kibiashara yamejipangwa pande zote mbili barabarani na maeneo ya chini yako na shughuli nyingi za kibiashara.

Mabomba ya umwangiliaji yamewekwa juu ya mchanga sehemu ambayo ina maji yaliyotuama ardhini. inaonyesha maandalizi ya shamba kwa ajili ya umwangiliaji au shughuli za kilimo.

Mikono ya mtu imekunjwa na maji safi yanamiminika juu yake baadhi ya maji yakitiririka kutoka kati ya viganja. Mandhari ni ya giza na maji yanaonekana yakielekea chini kuashiria shughuli za kuosha mikono au kuchota maji.